Hapa tuko hospitalini. Tunaweza kuona mgonjwa ambaye amelazwa juu ya kitanda. Pia tunaona wauguzi watatu ambao wamevaa barakoa na nguo za kujizuia wasiguzane na uchafu. Wanamskuma wakimpeleka mpaka mahali atapata matibabu.

Hapa tuko hospitalini, tunaweza kuona madakatri ambao wanafanya upasuaji kwa mgonjwa, wanatumia taa, ili waweze kuona kazi yao. Wamevaa nguo za rangi ya kijani, huku pia wamevaa maski , na vitu za kujilinda, ili wasieze kupatana na madhara.

Hapa tunaeza kuona kiti cha magurudumu, kiti hiki kina miguu mikubwa ya kusaidia mgonjwa aweze kutembea, na pia kuna mahali pa kuekelea miguu na pa kukalia. Kiti hiki hutumiwa na watu ambao wakona shida ya kutembea.

Hapa tuko hospitalini. Tunaona madaktari wanatunza afya ya mtu huyu. Wamevaa nguo za kuwalinda wasikuje kuchafuka ama wasipate maradhi huku wanampasua. Wanatumia jitaa ili kuuona kazi ambayo wanafanya.

Hapa tuko ndani ya jamii. Tunaweza kuona wanawake watatu, wawili ni wauguzi mmoja ni mgonjwa. Wote wamevaa barakoa usoni. Mgonjwa huyu amebeba mtoto wake mgongoni huku akingojea apewe mawaidha na wauguzi hawa.

Hapa tuko ndani ya jamii. Tunaeza kuona wagonjwa na wauguzi. Wote wamevaa barakoa, ili kuhakikisha afya bora kwa watu wazee. Tunaona mzee huyu amedungwa sindano ya chanjo, ili asieze kupata ugonjwa wa Covid-19 .

Hapa tunaona mtu ambaye aliyelazwa hospitalini. Mgonjwa huyu ameonekana kuchomeka mguu ila ata kuvunjika miguu. Kuna chuma ambazo zimewekwa miguuni mwake ili mifupa yake iweze kushikana na kupona.

Hapa tunaona mkusanyiko wa jamii. Tunaweza kuona muuguzi na wagonjwa na wale ambao wanakuja kuhudhuria. Shughuli ambayo inaendelea hapa ni ile ya kuwezesha watu wazima kupata huduma za afya.

Hapa tuko hospitalini hapa unaeza kuona watibiwa wameketi kwenye misafara huku ukielekea kwenye daktari. Misafara umechanganyika na wote wanaume na wanawake. Wote wamevaa baraka. Wako ndani ya chumba kilicho na rangi nyeupe

Hapa tuko kwa hospitalini. Tunaweza kuona daktari na muuguzi. Muuguzi huyu amevaa ovarali, mask na pia kofia ya kufunika nywele. Amevaa mavazi haya ili kuzuia kupatana na maradhi.

Hapa tuko ndani ya jamii, tunaweza kuona mkusanyiko wa watu wote wakiwa wamechanganyika wanaume na wanawake. Pia tunaeza kuona madaktari ambao wamevaa barakoa na manguo nyeupe wamesimama kule kando, wanataka kuchukua mwili huu.

Hapa tunaona wauguzi, tunaona wanatoa huduma safi katika jamii, wauguzi hawa wamevaa nguo za kujizuia kupata maradhi, wanadu moja anaonekana kua anadunga mgonjwa huku wengine wakizungumza na wao na kujua madhara yao yako wapi.

Hapa tunaona gari ambalo linatumiwa kuleta afya kwa jamii na ufikaji ambalo linatumiwa kunufaisha afya ya wanajamii na kupima wale ambao wanasikia kuna dharura ndani ya mwili yao.

Hapa tuko kwenye jamii. Tunaweza kuona mkusanyiko wa watu ambao wamekuja ili waweze kupeana afya bora kwenye jamii na ufikiaji. Wote wamevaa sare zenye rangi ya bluu huku wakisalimiana na wankijiji ambao wanashirikiana pamoja kufanya kazi hii.

Hapa tuko hospitalini tunaweza kuona wauguzi ambao wanatoa huduma kwa jamii, tunaweza kuona mmama ambaye ameketi akipata huduma hio, anapimwa macho ili wajue atatumia miwani gani.

Hapa tuko ndani ya jamii. Tunaona wauguzi ambao wamekuja kuleta afya ya jamii na ufikaji katika kijiji hiki. Tunaona wauguzi wamevaa sare zao za rangi nyeupe huku wagonjwa wameketi na kupanga foleni wakisubiri kuhudumiwa.

Hapa tuko katika jamii. Tunaweza kumuona mwanamke ambaye ameketi mbele ya jumba lake akipokea matibabu kutoka kwa daktari wa kuleta afya kwa jamii na ukaribifu.

Hapa tuko ndani ya jamii. Tunaweza kuona mkusanyiko wa watu ambao wamechanganyika wanawake, wanaume na hata watoto. Wanaonekana kuwa wamepewa mikoba miekundu ili waweze kunufaisha afya ya jamii na ufikiaji.

Hapa tuko ndani ya jamii, tunaeza kuona mkusanyiko wa watu ambao ni wanaume, wanawake na hata watoto. Pia tunaona walinzi ambao wamesimamia foleni ili watu wote waeze kuhudumiwa.

Hapa tunaona kigari cheupe ambacho kinatumiwa kupeleka huduma za dharura na pia huduma kwa wale ambao wako mbali na mahospitali. Kigari hiki kinatumiwa kupewa madaktari wauguzi madawa yao na hata wagonjwa.

Hapa tunaona wasichana watatu, wasichana hawa wamesimama kando ya hema. Hema lile limeegemeze bongo, bango lililoandikwa kazi ambayo wahudumizi wa kenya wanafanya.

Hapa tuko katika ikulu ya rais, tunaweza kumwona mkewe akitoka kuonyeshwa gari ambalo linatumiwa kufikisha huduma za dharura kwa wale ambao hawaezi fikia hospitali ama hawana uwezo wa kupata usaidizi.

Hapa, tuko katika kijiji. Kijiji hiki kinaonekana manyumba yanajengwa kwa njia ya kitamaduni. Hapa nje unaona wauguzi wawili. Wamekuja kuangalia na kuhudumia mzee huyu ila kwani mmoja anaangalia macho yake huku mwingine akitayarisha vifaa vya kuangalia roho. Pia tunaona kiti kilichoegemezewa vitu za huyu daktari za kazi.

Hapa tunaweza kuona gari. Gari hili ni la kuleta huduma za afya kwa watu ambao wako pale mjini. Pia linaonekana kuwa na bomba. Bomba hili limeandikwa kwa majina ya ambaye analeta huduma hizi.

Hapa tuko katika jukwaa, hili ni jumba la mawasiliano tunaona watu ambao wameketi wamekalia viti huku kila mmoja anameza la kuekelea telekenishi yake ama kijitabu cha kuandika.

Hapa tuko ndani ya jukwaa. Tunaona kuwa kila mmoja amevaa barakoa na kila mmoja ameketi mahali ambapo anaweza kuegemezea mikono na aandike kitu ambacho kinahutubiwa ama kinachoongelelewa.

Hapa tuko ndani ya jukwaa ndani ya jumba hili kuna mkutano ambao unaendelea ule ambaye ameketi hapa mbele ndiye mhutubu wengine wameketi huku wakiandika maagiza yake wakimsikiza na pia wakijadiliana

Hapa tuko katika jukwaa. Tunaeza kuona mkusanyiko wa watu, wanaume na wanawake, ambao wamekuja kuhudhuria mkutano huu. Kuna meza iliyo mbele yao ya kuwaezesha waekelee vinywaji zao, simu, na hata vitabu za kuandikaa. Pia tunaona mhutubu, huku akizungumza na wao na wakijadiliana.

Hapa tuko ndani ya jukwaa. Tunaona kuna mkutano ambao unaendelea huku. Watu wamekusanyika na wameketi kwenye meza hili. Kila mmoja ana kijitabu cha kuandika na kalamu. Wote wanasikiza mhutubu huku wakijadiliana.

Hapa tuko ndani ya ofisi. Ofisi hii inatumiwa kufanya mkutano. Tunaweza kuona watu ambao wameketi wakiangaliana wanajadiliana. Pia tunaona viti vyeupe na bendera ya nchi yetu na nchi zingine.

Hapa ni ndani ya jukwaa tunaeza kuona mkutano wa bunge unaendelea wameketi chini kila mmoja akiwa amekalia kiti chekundu wakiangalia mhutubu ambao wameketi hapa mbele wanaendeleza mkutano huu

Hapa tuko katika jukwaa. Tunaona kuwa kuna mkutano ambao unaendelea huku, katikati ya wanafunzi na walimu wao. Pia tunaona bomba ambalo linaonyeshana wale ambao watakuja kuzungumza na umati huu wa watoto.

Hapa ni ndani ya jukwaa. Tunaweza kuona mkusanyiko wa watu ambao wamechanganyika wanaume na wanawake katika mkutano huu. Wote wamevaa sare ya kijani huku wakiwa wameshika vijitabu vya rangi nyingi

Hapa tuko ndani ya jukwaa. Tunaona kua kuna mkutano unaendelea. Mkutano huu umehudhuriwa na wanaume na wanawake, ambao wameketi chini katika meza, wakiandika kile ambacho anayehutubu anasema.

Hapa tuko ndani ya jukwaa. Tunaweza kuona kuwa kuna majadiliano yanaendelea. Kuna watu ambao wameketi katika meza, wamechanganyika wame na wanawake. Wanasikiza mjadili huku wakizungumza wenyewe.

Hapa tuko ndani ya jukwaa. Tunaweza kuona kuna watu ambao wameketi katika meza huku wakiandika kile ambacho wanajadiliana. Tunaweza kuona mwanamke mmoja ambaye ameshika maikrofoni akizungumza. Yeye ndiye anaendelrsha majadiliano haya.

Hapa tuko ndani ya jukwaa. Tunaona kuna mkutano ambao unaendelea ndani ya ofisi hii. Tunaona meza hii imekaliwa na wanaume na wanawake , wote huku wakiangalia mhutubu kuskiza maoni yake.

Hapa tuko ndani ya jukwaa. Tunaona ofisi ambayo imejaa umati wa watu huku wakiwa ndani ya mkutano wamechanganyika waume na wanawake. Pia tunaona kuna watu ambao wanapiga picha na kuchukua video ya mkutano huu.

Hapa tuko hospitalini. Tunaweza kuona madaktari wa meno na maufizi wanajadiliana huku wakisaidiana kuhamilisha kazi. Wanatumia taa huku wote wamevaa nguo nyeupe na barakoa ili kuzuia magonjwa ama maradhi.

Tuko hospitalini, tunaweza kumuona daktari wa meno akimhudumia mgonjwa wake. Daktari amevaa nguo nyeupe na pia amevaa glavu na mask usoni. Mgonjwa naye amejilaza huku amefungua mdomo, ili daktari aweze kuangalia meno na ufizi yake.

Hapa tunaweza kuona msichana. Msichana huyu anapiga mswaki. Meno yake ni ya rangi nyeupe. Anatumia mswaki, mswaki huu umechanganyika na rangi nyeupe na rangi nyingine.

Hapa tunaeza kumuona mwanaume. Mwanaume huyu anatafuna tafuna kipande cha mti ili kieze kukuwa nyororo kisiumize ufizi wake wakati ambao anatumia kijiti kile kusafisha meno yake.

Hapa tunaweza ona mtoto. Mtoto huyu ni mgonjwa. Mtoto huyu ameadhirikwa kwenye meno. Kwa mafizi yake yamegeuka rangi nyeusi na yana shida. Muuguzi anaonekana kufungua mdomo ili aeze kupeleleza kule ambako shida inatoka.

Hapa tuko barabarani. Tunaweza kuona kuwa kuna ajali imefanyika. Watu wamekusanyika huko kando ya barabara na magari yamesimamishwa na polisi. Tunaweza kuona kuwa watu wanasaidia wale ambao walikua katika magari ambayo yamehusika na ajali hii.

Hapa tuko katika jamii. Tunaeza kuona madaktari wa majibu ya dharura na maafa wamekuja kuzungumza na watoto, huku wakiwapa elimu ya usafi na njia ya kujilinda kutokana na maafa.

Hapa tuko jijini. Tunaeza kuona makundi ya watu ambao wanaandamana, huku kando yao pakiwa na gari la kuchukua ambao wataumia ama wagonjwa, ili waeze kupata matibabu ya haraka na ya dharura.

Hapa tunaweza kuona madaktari, madaktari hawa wanaleta huduma za dharura kule ambako wanaitwa, wanaonekan wanabeba mgonjwa wanampeleka katika gari lao ili waeze kumpeleka hospitalini aweze kuhudumiwa kwa haraka.

Hapa tuko kijjini tunaona watu ambao wamekuja kukabiliana na dharura na maafa. Wamekuja kusaidia wakaazi na chakula na vitu ambazo zitawasaidia kunufaisha usafi na afya zao.

Hapa tuko hospitalini, tunaeza kumuona mgonjwa ambaye amelazwa hospitalini juu ya kitanda amelala. Huku kando tuanona wauguzi wawili na daktari, wakimwelezea jinsi hali yake iko.

Hapa tuko jijini tunaona wauguzi wa majibu ya dharura na ya afya. Wanambeba mtu ambaye ameumia wakati wa maandamano .Wauguzi hawa wamevaa sare ya rangi nyekundu huku wanampeleka hospitalini.

Hapa tuko kijijini. Tunaweza kuona watu wa kukabiliana na dharura na maafa wamekuja kupongeza wamama hawa na chakula ili waweze kulea watoto wao na afya bora.

Hapa tuko katika jamii. Tunaona wauguzi wa majibu ya dharura na maafa wamekuja kuhudumia wanakijiji. Tunaona mwanamke mmoja ambaye anafungwa na mashine mkono ili aweze kuangaliwa jinsi moyo wake unavyopiga damu.

Hapa tuko ndani ya jamii. Tunaona madaktari ambao wamevalia manguo mekundu ambao wamekuja kupea wanajamii hii majibu ya haraka na ya dharura ili waweze kunufaisha afya yao.

Tunamuona afisa wa majibu ya dharura ya maafa. Mzee huyo amevaa nguo za kujilinda kutokana na moto. Nyuma yake kuna gari ambalo wanatumia kufika kule ambako moto uko.

Hapa tuko jijini. Tunaweza kuona gari linalotumiwa na wahudumizi wa dharura wa St.John. Gari hili limeandikwa jina, ambulance, huku tunaona mwanamke ambaye anatoka kuenda kuhudumia watu ana pia tunaona mwanamume ambaye anashuka gari.

Hapa tunaona afisa wa polisi ambaye anajihusisha na kituo cha polisi kinachokabiliana na dharura na maafa. Polisi huyu, ako hapa kusaidia wale ambao wako ndani ya dhiki.

Hapa tuko katika jamii, tunaona wasichana watatu ambao wamesimama huku wamevaa barakoa na nguo za rangi ya kijani. Pia tunaona mwanamke ambaye ameshika mtoto wake, huku akimfunza jinsi ya kunawa mikono.

Hapa tunaona bomba, bomba hili linatumiwa kutangaza umuhimu wa kueka mazingira yetu yakiwa safi. Bomba hili linaonyeshana nyani ambaye ameshika kikombe cha plastiki, huku akisema tutupe hizo vitu mbali na makaazi yao.

Hapa tuko ndani ya kiwanja hii , ndani ya kiwanja hii kukona watu. Kuna wamama, kuna wazee na kuna watoto. Wote wamekuja hapa kukusanya takataka na kuokota ili waweze kusafisha kiwanja kile.

Hapa tunawezakua na hspitali kubwa la nairobi west hospital, hospitali hili lina wauguzi na madaktari wengi ambao wamesoma kuleta huduma za aina zote za afya kwa wagonjwa na kwa jamii.

Hapa ni mjini. Tunaona hospitali ambalo lina vifaa vya huduma ya afya na miundombinu. Tunaona kuna mtu ambaye amengojea mtu hapo nje kwa pikipiki na pia tunaona kuna magari ambayo yameegemezwa kule ndani.

Hapa tuko jijini. Tuko katika hospitali. Hospitali hii ni ya kunufaisha afya ya wateja wake. Tunaweza kuona kuna gari ambalo limeegemezwa kando ya jumba hili. Pia tunaweza kuona jumba hili limezungukwa na ua la mawe.

Hapa tunaona bomba. Bomba hili ni la kuonyesha kuwa unaweza pata matibabu ama kuangaliwa afya yako katika hospitali ya Modern Kibute Healcrest Hospital .

Hapa ni mjini. Tunaeza kuona jumba lililo hospitali. lina vifaa vya huduma, ya afya na miundo mbinu .Pale kando tunaona jumba la ghorofa ambalo halijakamilika.

Hapa tuko hospitalini. Ndani ya hospitali hii tunaeza muona daktari. Daktari huyu ni mwanaume, amevaa koti leupe na pia amesimama kando ya kifaa cha kuhifadhi vitu kutumia baridi.

Hapa tuko hospitalini. Tunaeza ona kitanda cha kulaza wagonjwa. Pia tunaona kitanda hiki kiko na mashine ya kuweza kutengeneza vile ambavyo mgonjwa anakaa, huku kuwezesha kiinuliwe aketi, ama miguu iekwe juu.

Hapa tuko hospitalini. Tunaweza kuona meza iliyowekelewa vifaa za kuskiza mtoto akiwa tumboni na huko kando tunaona dawa na pia sindano ili kuwezesha mgonjwa kupata dawa mwilini.

Hapa tunaeza kuona kifaa ambacho kinatumiwa kwa matibabu ya ungavi, kifaa hichi kinatumiwa kusaidia mvaaji kusikia kwani kinatibu magonjwa ya masikio

Hapa tumo hospitalini tunaweza kuona mashini hii inayotumiwa kwa kuleta afya kwa bora na usalama kwa wananchi mashini hii inatumiwa kwa hospitali. Tunaweza kuona mashini ambayo inatumiwa kwa kuleta afya.

Hapa tuko hospitalini. Tunaweza kumwona mtoto ambaye amelazwa kitandani. Mtoto huyu amefunikwa na shuka. Mtoto huyu anatumia mashini ili aweze kupumua na kunufaisha afya yake.

Hapa tuko hospitalini. Hapa pia unaweza ona wauguzi wawili. Kando ya wauguzi hawa ni mashini. Mashini hii hutumiwa wakati unataka kuangalia hali ya mtoto, ile wakati bado hajazaliwa.

Hapa tuko hospitalini. Tunaeza kuona mtoto mchanga ambaye amelazwa ndani ya incubator . Kando ya mtoto huyu tunaona muuguzi. Muuguzi huyu amekuja kuangalia afya ya mtoto na ili aweze kumufaisha.

Hapa tuko hospitalini. Tunaeza kuona muuguzi ambaye amevaa sare ya kazi na viatu za kazi. Anaonekana kuwa ameketi chini huku akihuzunika kutokana na kazi yake.

Hapa tuko katika jamii. Tunaweza kuona daktari na wauguzi ambao wamevaa barakoa wanataka kupeana chanjo cha ugonjwa wa covid nineteen. Mgonjwa pia amevaa barakoa huku amefungua shati ili aweze kudungwa sindano.

Hapa tuko hospitalini. Tunaweza kuona mgonjwa aliyelazwa juu ya kitanda. Kando yake kuna wauguzi wawili na daktari wanajadiliana kuhusu afya ya mgonjwa huyu huku wakipeana mawaidha yao.

Hapa tuko hospitalini. Tunaweza kuona wanaume wawili ambao wameketi wanazungumza, mmoja ni daktari mwingine ni mgonjwa. Aliye na mavazi meupe ni daktari na aliye na mavazi ya kijani ndiye mgonjwa. Anangojea huduma zake kutoka kwa daktari huyo.

Hapa tuko kwenye jamii. Tunaeza kumuona muuguzi ambaye anapea mtoto mdogo chanjo. Mtoto huyu ameshikwa na mama yake, huku amefunguliwa mdomo aeze kupewa Polio, ili anufaishe afya yake.

Hapa, tuko hospitalini. Tunaweza kuona mgonjwa ambaye amelazwa juu ya kitanda huku akipimwa damu na jinsi roho yake inapiga. Pale kando, tunaweza kuona daktari ambaye amekuja kumpa dawa mgonjwa huyu.

Hapa tuko ofisini. Tunaona wanawake wawili. Mwanamke mmoja anazungumza na mtaalamu ili kutatua afya yake ya kiakili. Hii ni katika ofisi na mtaalamu huyo anaonekana kuwa anaandika kile ambacho mama huyu anasema.

Hapa tuko hospitalini. Tunaona muuguzi aliyevaa sare ya kazi. Anaozungumza naye mgonjwa, ambaye amejifunga na kishuka. Mgonjwa huu anaeleza jinsi ya afya yake, ili aeze kupata manufaa.

Hapa tunaweza kuona kondomu. Zinatumiwa kuzuia maradhi na magonjwa ambayo yanaweza patwa na mtu wakati anajihusisha na ngono huku kama hajaangaliwa hali ya afya yake.

Hapa tunaeza kuona mwanamke, ambaye ni mjamzito. Anaonekana kua ameketi chini na anatayarisha kumeza dawa, ili aweze kunufaisha afya yake, na ili aeze kuzuia mtoto kupata magonjwa.

Hapa, tuko hospitalini. Tunaeza kumwona mgonjwa mwanaume ambaye amelazwa juu ya kitanda cha hospitali cheupe. Anaonekana kuwa ameumia pande moja ya uso huku amefungwa ili damu iache kumwagika na asipate uchafu ndani ya kidonda hiki.

Hapa ni hospitalini. Tunaweza kuona wagonjwa ambao wameketi wakiwa ndani ya foleni. Pia tunaona viti na vitanda ambavyo vinatumiwa kubebea wagonjwa wakati ambao hawawezi kutembea.

Hapa tuko hospitalini. Tunaweza kuona mudumizi anamdunga mgonjwa. Anamdunga na dawa ili kuzuia magonjwa ama uchafu . Pia amevaa kinga mkononi ili asiweze kuguzana na damu yake ama asiweze kujidunga.

Hapa tuko hospitalini, tunaweza mwona mama ambaye ameshika mtoto wake, pia tunaweza mwona muuguzi ambaye anapea mtoto huyu chanjo cha polio . Mtoto ule anapewa chanjo hiki ili afya yake iweze kudumu.

Hapa tuko kijijni. Tunaweza kuona muguuzi anayempa mtoto chanjo ya polio. Mtoto huyu yuko kando ya mama yake. Chanjo hiki hupeanwa ili watoto waweze kunufaisha afya yao.

Hapa tuko katika jamii. Tunaona mtoto mdogo ambaye ameshikwa na mama yake. Anapokea polio kutoka kwa mkono wa daktari. Polio hii anapewa ikiwa katika vitone vitone.

Tuko ndani ya mandhari ya hospitali, tunaweza kumwona mgonjwa aliyelazwa juu ya kitanda huku ameshika mtoto wanahudumiwa na muuguzi. Muuguzi huyu amesimama pale kando na amevaa nguo nyeupe na ana kikadi cha kuonyesha jina lake.

Hapa tuko nje. Tunaweza kuona wanawake waliokuja na watoto wao wachanga ili waweze kupata jua na hewa safi. Nyuma ya wanawake hawa tunaweza kuona jumba. Mbele yao tunaona mwanamke aliyevaa nguo za rangi ya nyekundu. Mwanamke huyu anaonekana kuzungumza na wao.

Hapa unaweza ona mtoto ambaye ameshikwa na mama yake mtoto huyu anapewa dawa kwa aina ya polio. Mtoto huyu anapewa dawa ile na muunguzi, pia kuna wamama wengine wengi ambao wameketi na watoto wao, huku wakitegemea kupata huduma ile.

Hapa, tuko nje. Tunaona kuna muuguzi, na kuna mtoto. Muuguzi huyu, amevaa kinga mkononi, huku anaangalia, kidonda cha msichana huyo ambacho kinatoa damu.

Hapa tuko shuleni. Tuko ndani ya darasa. Tunaona wanafunzi wa shule ya msingi wanasoma. Mwanafunzi mmoja amesimama pale mbele anasoma kitabu huku mwalimu amesimama pale kando anaangalia jinsi masomo inaendelea.

Hapa, tuko darasani; tunaweza kuona mwalimu amesimama na anapeana maelezo ili watu waweze kujua jinsi ya kusafisha na kunawa na kuweka mazingira yao yakiwa na afya bora.

Hapa tuko shuleni. Tunaeza kuona walimu wawili ambao wanazungumzia afya ya umma na usafi. Pia, tunaona kuna vyoo ambazo zimeeza kujengwa , ili watu waeze kujisaidia bila kuchafua mazingira.

Tuko hospitalini. Tunaweza kuona wagonjwa ambao wamelazwa juu ya vitanda zao huku wakingojea wahudumu wawahudumie. Madaktari hawa wanajadiliana njia ya kusaidia wagonjwa huku wakiwa wamevaa mavazi ya kujilinda kutokana na madhara.

Hapa tuko kijijini tunaweza kuona vyoo vilivyojenga ili kuzingatia usafi na afya ya jamii. Vyoo hivi vimejengwa ili watu wasitumie vichaka huku wasipate magonjwa.

Hapa tuko hospitalini. Tunaweza ona muuguzi ambaye ameketi huku akiwa amevaa nguo nyeupe na nyekundu. Kando yake ni mgonjwa ambaye amevaa nguo nyeusi huku akimwelezea kile ambacho ni shida na mwili yake.

Hapa, tuko kijijini. Tunaweza kuona wanajamii wamekusanyika ili waweze kupata huduma za afya na usafi kutoka kwa wauguzi. Tunaweza kuona kuna wale wameshika vijitabu, wengine wanadungwa sindano, huku wengine wamepanga foleni wanangojea kufikiwa ili wapate huduma.

Hapa tuko ndani ya jamii. Tunaeza kuona watu wamekusanyika, wanaume na wanawake pamoja. Wanasikiza mjadili. Wote wamevaa barakoa na sare ambazo zinafanana.

Hapa tunaona mtu ambaye anaosha mikono. Anaosha mkono juu ya besheni na anatumia maji ambayo inakuja kutumia mifereji. Pia anatumia sabuni. Amekunja sharti yake ili isipate maji.

Hapa tunaona kifaa cha kulainisha misuli ya mwili. Kifaa hiki kina kilo thelathini na tano. Pia kina mahali pa kuketi na kujiegemeza ili uweze kuinua na kulainisha misuli ya miguu.

Hapa tunaweza kuona daktari wa miti shamba. Daktari huyu ni mume . Daktari huyu anatoa huduma zake kutokana na masomo ya kijamii na kitamaduni. Dawa zake hutoka kwa mimea na wanyama.

Hapa tunaweza kuona daktari wa miti shamba . Daktari huyu hupeana huduma kutokana na mafunzo ya kitamaduni na ya dini ya kutoka kitambo. Mafunzo yake aliyapata kutoka kwa wazee waliokuwa mbele yake.

Tuko shambani. Tunaona mmea. Ni wa aina ya mahindi. Unatumika kama chakula, na pia unatumika kama chanjo cha afya bora. Mmea huu ni wa rangi ya kijani na unakua kwenye udongo.

Hapa tuko kijijini. Tunaweza kuona mimea. Mimea hii imepandwa kando ya Barabara mimea hii imepandwa kando ya ua lililo tengenezwa na mbao. Pia tunaona nyasi yote iko rangi ya kijani.

Hapa tuko katika shambani, ndani ya shamba hii tunaweza kuona mimea mbalimbali. Hapa mbele yetu kuna mmea wa rangi wa kijani. Mmea huu ni wa kutengeneza dawa za asili. Mmea huu umetumika kwa miaka mingi sana.

Hapa tuko ndani ya boma. Tunaona kuna aina ya mmea kwa jina la shubiri. Mmea huu unajulikana kutumika kama dawa, kwa tamaduni tofauti tofauti. Nyuma ya mmea huu tunawezaona ua . Ua hili ni la rangi ya kijani.